Hapa ni kwenye mauzo ya magari. Kwenye mauzo haya tunapata magari makubwa yamepakiwa. Hii ni kumaanisha kuwa magari haya yanauzwa ni ya bei. Muuzaji ameketi huku ili kungojea wateja wake, mteja anapokuja hujichagulia gari analohitaji na kuzungumza bei kuelewana na anayeuza magari huku.

Hapa ni kwenye chumba cha kutoa na kuweka pesa yaani mpesa. Kwenye duka hili, mtu anaweza wekeza pesa kwenye simu lake ama kutoa pesa kwenye simu lake apate ikiwa noti. Hii husaidia katika kurahisisha biashara mbalimbali nchini.

Huu ni kwenye duka. Kwenye duka hii tunapata kuwa kuna friji, masoda na maji inaweza kuwa. Pia kwenye duka hii ni duka ya kutoa na kuweka pesa. Mwenye duka uka hili ameamua kutengeneza manufaa mara mbili ili kustawisha manufaa yake na kupata riziki ya kila siku.

Hapa ni kwenye benki ya kubadilisha ama kuwekewa pesa, katika benki hii mtu anaweza nunua ama kuuza pesa zake ili kupata peaa ya nchi nyingine ama kupata pesa ya nchi ya Kenya.

Huyu ni mtu anaye tumia simu yake kutuma ama kutoa pesa, hii ni utumizi wa teknologia katika biashara mbalimbali, hii husaidia kupunguza wizi ama kupunguza katika kupata pesa kwa kutumia simu, hii husaidia sanasana katika biashara za mbalimbali, mtu analipa na M-pesa .

Haya ni magari yaliyo kwenye maegesho. Magari haya yako kwenye maegesho ili kupata mnunuzi. Wanunuzi hukuja hapa kujichagulia gari wanalohitaji na kuongea bei na muuzaji. Tunapata gari haya ni ya aina tofauti tofauti, tunapata pia kuwa magari yenyewe hayana nambari ya usajili.

haya ni magari mbali mbali, magari haya yamewekwa huku ni magari kubwa kubwa ama mbali mbali. watu hawa wamekuja...ama mikakati ile..

Hapa ni kwenye duka, katika duka hii tunapata ni duka ya Mpesa, mtu anaeza kutoa ama kuekesha pesa kwenye duka hili. Pia mwenye duka hili anapata manufaa mara mbili kwa kuwa amewekelea bidhaa mbalimbali za kwenye duka hili.

Hapa ni kwenye duka la M-Pesa . Kwenye duka hili mtu anaweza toa ama kuwekeza pesa zake. Hii husaidia katika kuboresha ufanyaji wa biashara. Pia tunapata mwenye duka hili ameweka vitu mbalimbali ya duka kama vile mikate, switi na vitu mbalimbali.

Hapa ni kwenye mauzo ya maziwa ambayo inaitwa ustina milk . Huyu ananunua maziwa yake kutoka kwenye wakulima na kuchemsha. Tunapata kuwa huyu mama ako na wateja wawili wanagonja maziwa kutoka mama huyu. Mama huyu usaidia wakulima katika kuwapea riziki ya kila siku kwa kununua maziwa kutoka kwa hao.

Hapa ni kwenye kituo cha maziwa katika kituo hii tunapata kuwa kuna maziwa na bidhaa mbali mbali zinazotokana na maziwa. Kwenye kituo hiki, mtu huyu ananunua maziwa kutoka kwa wakulima na anatengeneza bidhaa za maziwa kama vile chokoleti na ice cream . Tunapata kuwa mwanabiashara huyu hupeleka bidhaa zake kwa mteja wake hadi kwake.

Huu ni gari mpya ambayo ikona nambari ya usajili ya Kenya. Gari hii yenyewe haina maandishi yeyote kumaanisha kuwa gari hii haifanyi kazi ya kubeba abiria kwenye mtaa mbali mbali. Hii inaweza kuwa inatumiwa kwa biashara ya mtu binafsi ama biashara ya kampuni fulani.

Haya ni magari mbalimbali. Magari haya ni ya watu wanaofanya biashara mbalimbali. Tunajua kuwa wenye magari haya yanaeza kuwa kwenye mkutano fulani ya kujadiliana kuhusu mikakati ya biashara ama mikakati ya kupata pesa ama kupanua biashara zao.

Huyu ni mtu anayetumia simu lake kutuma ama kupokea pesa, mtu huyu anajaribu kutuma pesa ama kuekea mteja wake pesa kwenye simu. Tunaona mteja wake ameshikilia shilingi mia mbili kwenye mkono wake hii usaidia katika kuboresha teknolojia katika utumizi wa pesa nchini na kuongeza mshahara.

Huyu ni mtu anayeonyesha kwenye simu lake M-Pesa. Kwenye simu lake tunapata kuwa ako na pesa mingi. Pia tunaonyeshwa jinsi ya kutuma ama kuomba pesa. Tunapata kuwa hii ni utumizi wa teknolojia katika biashara mbalimbali nchini.

Hii ni tangazo ya bima, kwenye tangazo hii tunapata kuwa ni bima ya umbwa ama paka, hii husaidia katika kupunguza maafa kutokana na magonjwa mbalimbali ya paka ama umbwa, hii husaidia katika kuhifadhi usafi wa wanyama hawa kwenye majumba ya watu wa nchi ya Kenya.

Haya ni magari mbalimbali tunapata kuwa kuna watu ambao wameketi kwenye upande wa wa mwisho. Tunapata kuwa watu hawa ni wafanyabiashara wanaweza kuwa wakijadiliana kuhusu biashara ama kuna kitu ambacho kinahuswa huku na inahuswa kwenye uwanja.

Hii ni gari aina ya Nissan. Gari yenyewe haina maandishi yoyote. Kumaanisha kuwa gari inatumiwa kwa biashara yingine isiyokuwa ya kusafirisha abiria. Gari yenyewe inaweza kuwa inatumiwa katika shughuli za mtu binafsi ama biashara za mtu binafsi.

Huu ni sura ya ukurasa wa kuomba mkopo kwenye simu, huu husaidia katika kuomba kopo kwenye simu ili kuendeleza biashara ama kuanzisha biashara yoyote ile.

Haya ni magari ambayo yako kwenye kampuni ya Rawa Auto . Kwenye kampuni hii tunaona magari tofauti tofauti. Wateja hukuja hapa kujichagulia gari wanaloihitaji na kuzungumza bei na muuzaji katika stesheni hii ya kuuza magari.

Hapa ni kwenye duka la maziwa. Kwenye duka hii tunapata bidhaa mbali mbali kama vile Ice cream inayotokana na maziwa. Wakulima hupata mazao kutokana na kufuga ngombe. Maziwa inayotokana na ngombe wanauza kwenye kampuni inayotengeneza bidhaa mbali mbali za maziwa.

Hii ni bidhaa inayotokana na ngozi na shanga bidhaa haya huzwa na watu haswa, kwenye nchi ya Narok, husaidia kuongeza ujumbe katika uchumi ya nchi na kuongeza kumarisha maslahi kwa watu wanaouza.

Hapa ni kwenye duka ya maziwa Kwenye duka hili mteja ananunua maziwa ambaye yamenunuliwa na duka hii pia mwenye duka utengenezea vifaa za maziwa kama vile ice cream na chocolate .

Hapa ni kwenye soko ya mboga. Kwenye soko hii tunapata muuzaji na mnunuzi. Tunaona kuwa mnunuzi anajichagulia mboga anayohitaji. Muuzaji pia hapa anamuashiria anayenunua mboga anayohitaji.

Haya ni noti za pesa za kenya noti yenyewe ni noti ya mia, mia tano na elfu moja hii inasaidia kufanyia biashara mbalimbali ama kupata huduma yoyote.

hapa kwenye kipanda cha kukuza matunda kama vile ndizi, machungwa, vyasi vikubwa vinavyoitwa nanasi na parachichi. Muuzaji huyu hapa ili kungoja wateja wake. Wateja hukujua kununulia vitu wanavyohitaji. Hii huboresha ujumbe wa kupa ajira anayehudumu hapa.

Hapa ni kwenye soko la viatu, katika soko hili tunapata muuzaji anauza viatu ya plastiki, viatu yenye huvaliwa kwenda bafu ama kwenda shamba, zingine huvaliwa wakati wa mvua ili kuzuia matope kutoshika mwili.

Hapa ni kwenye soko ya nguo ya mitumba. Tumepata kuna wahudumiaji na wauziazji. Kwenye soko hili watu hujitafutia wanayoitaji ambayo wamependezwa na nacho. Pia hii huongeza uchumi wa nchi.

Hapa ni kwenye soko tunapata wauzaji mbalimbali wanauza bidhaa mbalimbali, pia kuna wanunuzi wanaonunua vitu wanahitaji kwenye soko. Hii husaidia katika kuimarisha uchumi wa nchi pia kutosheleza chakula inayopatikana kwenye nchi ya Kenya.

Hawa ni watu watatu watu hawa wanaonekana kuna mtu moja aliye na suti, mtu huyu anaonekana ni mtu wa kupeana mkopo, hawa watu wanataka mkopo ilikusaidia biashara, yao ama ya kupanua biashara yao.

Hawa ni watu ambao wako kwenye maegesho ya magari. Hapa magari yanayouzwa yanaletwa hapa kuonyeshwa wateja. Wateja wanajichakulia gari wanaoitaji na kuongea bei na mwuzaji. Hapa mtu anatoka na gari ambayo amependezwa.

Huu ni tangazo la bima ya anziano kwenye bima hii tunapata kuwa ni ya gari nyeusi. Kwenye gari hii mtu anafaa kulipia elfu moja kwa mwezi ama kwa mwaka anafaa kulipia elfu tano. Hii husaidia katika kupoteza gari mtu anapopata ajali.

Hii ni risiti ya Kenya Ports Authority . Risiti hutumika katika kuonyesha mapato inayotoka ama inayoingia kwenye nchi. Husaidia katika kupunguza watu wanayoepa kulipa kodi.

Hapa ni kwenye kituo cha kuuza maziwa. Katika kituo hiki tunapata kuwa kuna mashine ambayo mteja anabonyeza idadi ya pesa anayetaka maziwa kutoka anachota maziwa kwa chini ya mashine hii.

Hapa ni kwenye soko kkatika soko hii kwenye kipanda hii tunapata kuna viazi vikuu, malenge, vitunguu na ndizi. Hii husaidia katika kutusalisha chakula kwenye nchi na kuimarisha ujumi wa nchi. Mwuzaji hukaa hapa kumwuzia wateja wake kuja kununua bidhaa mbali mbali.

Hapa ni kwenye soko, kwenye soko hii tunapata bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, pilipili hoho, vitunguu na viazi, pia kuna viazi vikuu. Unapata kuwa mama huyu anachonga ndengu ili kuuzia wateja wake. Hii huboresha uchumi wa nje na kupa mama huyu ajira.

Hapa ni kwenye nyumba ya maonyesho. Kwenye nyumba hii tunapata gari kubwa kubwa. Haya husaidia katika kupunguza kazi ya mnunuzi anapokuja kununua gari. Hapa mtu anajichagulia gari analolihitaji na kuzungumza bei na muuzaji katika kituo hili.

Hapa ni kwenye soko. Tunapata bidhaa mbalimbali kama viazi vikuu, mlenge, vitunguu na ndizi hapa muuzaji anatafuta riziki yake ya kila siku pia mteja anakuja kujipatia chakula. Hii inasaidia katika kutosheleza chakula kwenye nchi na kupunguza ukosefu wa chakula.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa na mawazo mtu huyu tunaona kuwa duka lake liko na tatizo linaweza kuwa limebomolewa ama limeporwa na wezi inatokana na maandamano yanayoendelea nchini.

Hii ni gari ya bei. Gari yenyewe tunaonyeshwa ni kuwa ni gari kubwa. Hii hutumiwa na wanasiasa ama wafanyibiashara wakubwa, kwa kuwa hutumia mafuta mengi na inahitaji pesa nyingi. Hii husaidia katika maafisa kuu wa serikali kuzuru maeneo mbalimbali. Pia, wafanyabiashara hutumia katika shughuli zao za kirasmi.

Hapa ni kwenye maegesho ya magari. Magari yenyewe yanaonekana hayana nambari ya usajili hapa ni ambapo wateja hukuja kununua magari. Magari yenyewe ina rangi tofauti tofauti, mteja hujichagulia gari analohitaji.

Hapa ni kwenye duka kuu, kwenye duka huu tunapata bidhaa zinazotokana na maziwa, yoghurt na juisi inayotokana na matunda, Hii husaidia katika kuendeleza utoshelezaji wa chakula na kuboresha uchumi wa nchi.